Katika picha hii, tunaona kilimo ambacho ni bila udongo, ambapo tunatumia tu stima pamoja na maji. Na katika udongo kilimo hiki una mimea ambayo imepandwa.

Katika picha hili tunaona ni kilimo cha viwanda. Tunaona pale mahindi imemwagwa pale na kilimo hichi kinasaidia kuweza kulisha watu wengi.

Picha hili linaonyesha kilimo cha viwanda wa mmea wa nyanya. Nyanya hizi zinapitia sehemu hii na zikaweze kufungwa alafu ziweze kusafirishwa kuelekea maeneo tofauti.

Katika picha hii tunaona kuna mashine ambayo inajiita tractor . Inatumika katika kilimo cha viwanda. Inasaidia pakubwa katika kilimo hicho.

Kwenye picha hii tunaona kuna vitunguu vingi. Vitunguu ambavyo ni vya kawaida na vinatumika jikoni. Vimewekwa kwa wingi katika eneo hapa sokoni.

Hili ni aina ya greenhouse ambapo ndani mwake kumepandwa vitu tofauti kwa mfano hapa kumepandwa mboga. Mboga hii inaweza kuwa ya matumizi ya kibinafsi ama ni matumizi ya kuuza kwa umma.

Hapa ni ukuzaji wa ng'ombe kwa ajili ya ubinafsi ama umma. Ng'ombe hao wamewekwa katika sehemu hii, ni ng'ombe kadhaa na wanatumika katika hali ya ukulima.

Bomba la maji, katika picha hii, tunaona kuna udongo na pia kuna bomba ya maji. Bomba hili linanyunyizia mimea hii maji, ndiposa ikaweze kunawiri.

Kwenye picha hii tunaona sehemu ndani ya shamba. Shamba hili limepandwa mimea, na kando na mimea kuna bomba la maji ambalo linashughulika katika unyunyizaji wa maji.

Huyu ni mkulima anayetumia unyunyuzi wa maji kunyunyuzia katika mimea ambayo imeweza kupandwa katika shamba hili.